Naona mkulima mmoja kwa shamba lake la ndizi. Huyu mkulima amekuja kuangalia ndizi yake vile imeiva na iko tayari kutoa ama kukatwa ili ikulwe.

Katika eneo hili naona kuna watu wawili ambao wanaosha ng'ombe, hawa watu mmoja anaonekana kama ni daktari ya wanyama anasafishia huyu mkulima ng'ombe yake kuzuia kupata magonjwa tofauti.

Hii ni nyumba ingine safi sana, hili nyumba naona kumewekwa vitu tofauti tofauti za kilimo na hapa naona watu wanne mmoja akiwa ni mwalimu anaelezea sana mambo mingi kwa kilimo.

Hapa naona mkulima mmoja amevaa nguo ya blue . Huyu mkulima akona ng'ombe nne hivi. Huyu mkulima ametunza ng'ombe zake na amewawekea chakula karibu.

Hapa naona matawi za ndizi kwenye shamba la mkulima mmoja. Hizi ndizi zimeanza kukauka na kuungua na jua, kumaanisha ndizi pia hupenda sana maji kuliko jua.

Hii ni ya shamba moja la mahindi ya mtu mwingine, hii shamba halijafanya vizuri sana kumaanisha imeadhiriwa na madudu za matawi na hii shamba inatakikana kila mtu apige dawa kwa shamba lake kuzuia madudu.

Hapa naona kuna mkulima mmoja mfuga ng'ombe huyu mkulima anasafisha hapa mazingira yake na iko safi sana pia nikama anasafisha ng'ombe wake ili akue na maisha bora .

Hapa naona kuna mkulima mmoja. Huyu mkulima amekuja kuangalia ndizi yake ambaye na hadi kwa sasa naona imekomaa na iko tayari kukulwa baada ya kuiva ama kuuzwa ili apate pesa.

Hapa kuna nyumba moja sana kubwa, kwenye hili nyumba naona ngombe wamefungwa na zinalishwa na mkulima mmoja ambaye amefuga hizi ngombe ili apate pesa ama mapato zingine.

Hapa naona kuna ndizi ingine moja safi, ndizi mzuri ambayo haijakomaa. Hii ndizi ni tamu sana ukikula pia ikipikwa ama ukule kama matunda.

Eneo hili naona pikipiki mbili na mtu mmoja na hii pikipiki imebeba mitungi za aina ya kubeba maziwa. Kumaanisha huyu mtu ni mwanabiashara ya maziwa.

Hii ni soko ingine moja safi sana, kwenye hili soko naona watu wameweka mandizi zenye zimekomaa na zimeiva na ziko tayari kulwa, wanatarajia wanunuzi ili wapate pesa na wanunuzi pia wale ndizi.

Naona shamba moja safi sana yenye imetunzwa kwa hali ya juu shamba ya ndizi ambayo naona ndizi zingine zimekomaa na ziko tayari kukatwa kuuzwa au kuivishwa.

Hapa naona mkulima mmoja wa ngombe. Anapiga ngombe zake dawa kuzuia magonjwa mbalimbali pia na wadudu zenye zinashika ngombe ili ngombe akue safi

Hapa kwenye hii nyumba naona mahindi zimewekwa. Hizi mahindi zimewekwa hivi kukuwa mbegu na kukuwa tayari ya kupandwa wakati wa kilimo

Hapa kuna mama mmoja mkulima ambaye ako kwa shamba. Huyo mama amefurahi sana hadi akaona vile shamba yake iko sawa, mahindi pia na maharagwe.

Hii ni shamba la mtu la mahindi. Hii shamba la mahindi naona ni kama mahindi imekomaa na hizi mahindi zingine zinakaa vizuri ingawaje zingine zimehatarishwa imehadhirishwa na dudu katika hili shamba.

Hii ni ndizi ambayo naona imekomaa na iko tayari kukulwa kwa njia ya kupikwa ama ikiwekwaiive ikulwe kama matunda na kumbe ndizi ni aina ya matunda nzuri sana kwa maisha.

Hapa kuna ng'ombe moja ya maziwa. Huyu ng'ombe amekamuliwa kwa njia ya kisasa na kiteknolojia ambayo saa hii watu hutakikana kutumia kukamua maziwa.

Hii ni ndizi, na hii ndizi naona mkulima mmoja mwenye ndizi ndiye amekata ndizi yake ili, apate pesa kwa njia ya kuuza ama apeleke sokoni kwa wanunuzi.

Kwenye eneo hili naona mwana dada mmoja ambaye ni mkulima wa wanyama ama ngombe huyu mwana dada anapiga dawa kwa ngombe wake ili azuie magonjwa mbali mbali.

Hapa ni mahali pa kuuza maziwa. Naona wanunuzi wa maziwa wamepanga msitari wa kununua maziwa ;maziwa mala ama maziwa yenye ni fresh hili waende wakunywe.

Hapa ni jikoni ambapo naona mpishi mmoja mwanadada akipika. Huyu mwanadada anapika chakula tamu sana. Hata mimi mwenyewe nimetamani.

Hapa naona kuna mkulima mmoja ameingia kwa shamba lake la ndizi. Kwenye hili shamba naona mandizi ziko tayari na zimekomaa sana, ya kulwa, ama kukatwa na kuuza huyu mkulima apate pesa.

Hapa kuna mtu mmoja anapika mayai. Kumbe mayai ni chakula bora kwa maisha ya binadamu na inatakikana ikuliwe, pia mayai ni kitu bora yenye inauzwa.

Hapa naona kuna mkulima mmoja ambaye amefuga ngo'mbe. Huyu mkulima anakamua maziwa kwenye ndoo lake. Huyu mkulima ni kama akisha kamua anapeleka maziwa sokoni na kupata fedha.

Kwenye hii nyumba naona kuna mifungo za nyasi ambayo inatumika na wafungaji wa nyama kama ng'ombe ama wakulima wenye wanafunga ng'ombe kupata rahisi nyasi.

Hii ni varanda moja ya duka ingine, kwenye hii varanda naona watu wawili wana mitungi zingine za maziwa, inaonekana kwamba hapa hawa watu wanauza maziwa.

Kuna mkulima mmoja amefurahi sana akikamua maziwa kwa ng'ombe wake huyu mkulima ni kama anapata mapato vyema sana kutokana huu ng'ombe wake.

Hapa naona mtu anipika mchele yake ama wali, ili hii wali imepikwa na iko tayari kukulwa. Karibu ibaki dakika kidogo ili wali iive alafu ikulwe.

Hapa naona kuna ndizi inawekwa kwa tray na zingine zinawekwa chini, hizi ndizi zimeiva na zimekomaa sana ya kukula hizi ndizi ni mzuri sana na pia ni ya kuuzwa.

Naona kuna mama mmoja mkulima. Mama mmoja huyu mkulima ako na mitungi ya maziwa, kumaanisha kwamba anachukua maziwa kisha anaenda kuuza ili apate fedha mfukoni.

Kwenye hii meza naona kumewekwa ndizi mbili ambazo zimeiva. Hizi ndizi pia ziko tayari kukulwa na hizi ndizi zimeiva hadi zikapasuka. Kumbe ndizi pia hueza iva na ipasuke.

Hii ni shamba moja safi, shamba lenye inapendeza sana, shamba la ndizi. Hapa ndizi zimepangwa kwa mstari na zimewekwa kwa hali ya juu sana.

Hapa kuna ndizi moja mzuri sana. Ndizi imekomaa na iko tayari kuiviishwa ama kupikwa na kukula. Pia iko tayari kukatwa na kuuzwa.

Hii ni ndizi ya mtu ambaye imekoma sana, hii ndizi iko tayari kutumika kama chakula, ndizi ya kupikwa ama iwekwe iive kuliwa kama ishaiva.

Hili ni hospitalini ama chumba cha kuweka madawa. Kwenye hili chumba naona daktari mmoja amejifunika na barakoa, anaangalia tarehe za madawa kuharibika.

Hapa naona shamba moja nzuri sana yenye imetunzwa. Hii shamba ni shamba ya mahindi na mahindi ziko sawa sana. Huyu mtu ama mkulima akitunza shamba lake atapata mapato poa.

Hapa ni chumba ingine moja nzuri sana. Naona watu wawili wakibeba mitungi ya maziwa wakimwaga maziwa kwenye mitungi ingine ili watengeneze nayo vitu kama mafuta.

Pili naona kuna mandizi zimewekwa tayari na hizi ndizi ziko tayari kupandwa, huyu ameweka ndizi kisha anauza na anapata pesa nzuri.

Kutoka kwa dirisha kule naona watu wengi na hapa ndani kuna watu wawili ambao naona wanamwaga maziwa, kumaanisha hapa ni pahali pa kuweka maziwa na kumwaga na kutumika kutengeneza vitu mbalimbali kama mafuta.

Hapa naona ng'ombe wamefungwa sehemu ingine na mfugaji ni mtu mkulima ambaye anaosha ng'ombe yake kwa njia safi zaidi.

Hii ni shamba la mtu ya ndizi. Hii shamba la ndizi naona matawi zimeanza kukauka inamaanisha ya kwamba hata hili shamba halijatunzwa vizuri katika kiwango cha kupata mapato bora kwa hili shamba.

Hapa naona kuna mtungi mmoja na kikapu ambacho kimebeba mchele. Huu mchele uko tayari kupikwa ama kuuzwa na mwenye mchele apate pesa.

Kwenye hii picha tunamwona mfanyikazi amevaa mavazi meupe akimwaga maziwa kwenye chombo kingine cheupe. Nyuma yake kuna mtu ameshikilia chuma amevaa fulana nyekundu.

Kwenye eneo hili naona kuna mama mmoja anatoa maganda za ndizi ili apike ndizi, likiiva ale, kumbe ndizi hutumika chakula sio kama matunda pekee yake.

Hii picha naona kuna ngombe za maziwa na hapa unaonyeshwa jinsia ya kukamua maziwa au kukamua ngombe kwa njia ya kiteknolojia ya sasa kutumia mashini.

Hapa ni shamba moja safi sana. Hii shamba ni shamba la mandizi, na kwenye lile shamba naona kuna ndizi zimekomaa na zimeanza kuiva ata kwa shamba.

Hapa kwenye eneo hili naona watu wanne. Mmoja akiwa mbali sana. Na hawa watu ni kama wakulima ambao wanapanda ndizi ili ndizi ikishakomaa wakaweze kupata mapato kama fedha.

Hapa naona mkulima mmoja ambaye amefuga ng'ombe na kwa sasa anakamua maziwa kutoka kwa ng'ombe yake ili apate mapato ama apate maziwa ya kukunywa.

Hapa naona ni ranch ya ng'ombe ama kuna mtu anefuga ng'ombe hapa na anawakamua ng'ombe zake hawa kutumia njia ya ki teknolojia ya kisasa.

Huyu mama yupo kwa shamba lake la mandizi. Anakagua ama anaangalia vile mitaro zimepigwa na mandizi ziko na ziko safi ndani yao hazina mimea mingi. Huyu mama hupata pesa kutokana na hii shamba lake la ndizi.

Hii ni shamba ingine nzuri sana ya ndizi. Naona mama wawili, pia mmoja amebeba mtoto, naona wakishika ndizi, na ndizi zingine kwa umbali naona zimekatwa tayari kumaanisha huyu mama mwingine amekuja kununua ndizi na kupeana mapato kwa huyu mwenye shamba.

Hapa ni shamba la ndizi hili shamba limetunza kwa hali ya juu ili mwenye shamba au mkulima huyu apate mapato zaidi kulingana na utunzaji vile alitunza shamba lake.

Hapa naona shamba moja safi sana ya mama mmoja, ni shamba la ndizi. Ni kama amekuja kutoa ndizi yake kuenda kuuzia watu wenye wanataka, ama ni ndizi anaenda kupeleka kwake ili ikiiva akule na watoto wake na watu wake wa nyumbani.

Hii ndizi mbichi . Hii ndizi inatumika kuleta pesa kwa aina mbalimbali. Wengine ukaleta kwa soko kupata pesa, wengine hutumia kupika na kula kama na chakula ya kawaida.

Hii ni shamba la ndizi lenye imewekwa chini ya tandarua lakini ukiwa chini ya tandarua unaweza ona mwangaza ya jua ikimulika juu. Hili shamba inaonyesha ya kwamba hapa nchini watu wameenda juu zaidi wanaweza kuwa na shamba lenye limewekwa chini ya tandarua na wanapata mapato yao.

Hapa kuna ng'ombe mmoja ambaye anazalishwa na wakati huohuo huyu ng'ombe anakamuliwa kutumia teknolojia ya kisasa ambayo husaidia mtu sana kufanya kazi yake.

Hii ni shamba la mandizi. Hizi mandizi zimeiva na ziko tayari kupelekwa ma, sokoni kuleta pesa kwa mwenye, mwenye shamba hili. Ili kesho kuna zingine ambazo hazijakomaa akuje apa, achukue na kupeleka kwa sokoni tena.

Hapa kuna mandizi mingi ambazo zimekomaa. Hizi ndizi zikiza komaa zinakatwa nakupelekwa kwa soko ili mwenye shamba apate pesa mfukoni mwake na kuendelesha shughuli zake za kimaisha.

Hapa naona mkulima mmoja na ng'ombe yake. Huyu mkulima ni kama anakamua maziwa ili akunywe ama auze apate hela kutokana na hii maziwa. Huyu ng'ombe hupeana sifa sana kwa huyu mkulima.

Naona mama mmoja akipeleka ndizi kwa sokoni. Hizi ndizi zimeiva sana ni vizuri kukulwa saa hii. Huyu mama ana pesa anapata pesa hizi ndizi akiuza, kisha keshoye atarudi kuchukua zingine na kuleta na watu wananunua.

Hii ni shamba moja la ndizi yenye imetunzwa kwa hali ya juu, na pia inaonesha mbinu ya kupanda ndishi, ndizi kwa shamba lako. Hii inaonyesha ya kwamba ndizi lazima amuekee shimo yenye inabeba maji.

Naona mzee mmoja amevaa kofia ya mweupe, akienda kwa shamba lake la ndizi. Ameenda kuangalia ndizi atoe ili apeleke kwa soko ama aende akaivishe ale. Ndizi hupe, huleta biashara sana na huleta pesa kwa huyu mkulima.

Hii ni shamba la mama mmoja ambaye amefurahi sana akiona vile ndizi yake imefanya kumaanisha ya kwamba atapata mapato yema zaidi kulingana na shamba lake vile alilinda hadi akifanya sahii vile watu wanatumia mandizi kutoka kwa shamba lake.

Hapa naona kuna ndizi ambaye imeiva na iko tayari kukulwa. Ndizi hutumika kama tunda moja tamu sana, pia hutumika kupata pesa kwa kuuza.

Hapa naoana mtu mmoja ambaye anamwaga maziwa kwenye mitungi, mitungi kama sita hivi. Huyu ni mnunuzi wa maziwa na maziwa pia anapata pesa ya kiwango cha juu akiuza.

Hapa naona ndizi. Ndizi ni chakula bora sana. Wengine wanakula wakipika, wengine wanakula wakiweka iive. Wengine zikishaiva wanauza wanapata nayo hela. Lakini wengi wao wanapenda kukula wakipika.

Naona mtu akidondoa maindi na kutupa kwa mikoba ili ahakikishe maindi imekua vyema auze maindi yake ama atengeneze nayo unga.

Hapa kuna ng'ombe. Kuna wengine wanakamua hizi ng'ombe kutoa maziwa na kupeleka kwa soko. Hawa ng'ombe hutunzwa kwa hali ya juu sana. Na mwenye hii ranch kwa kuonekana vizuri anapata pesa zaidi kulingana na maziwa zenye zinatoka kwa hizi ng'ombe.

Hapa naona kuna ng'ombe wawili wamelala hoi ni kama wamekufa. Huyu mkulima huenda alipata hasara zaidi kulingana na vile alivyopata kuwalisha hawa ng'ombe wake na sasa wamekufa.

Hapa naona mama mmoja katikati ya ndizi zenye ziliiva, ni kama hapa ni soko la kuuza ndizi, na hizi ndizi zimeiva sana na zitakikana kununuliwa na kukulwa saa hii na huyo mama apate mapato yake, ya kila siku.

Hii hapa naona ni shamba la mahindi kwane ingine, ile mahindi sasa imekauka sana na inatakikana itolewe na kusiagwa ili wenyeji wapate mapato kupitia na vyakula kutoka na hili shamba lao.

Hapa ni eneo moja safi sana ya kufuga ng'ombe. Kuna mkulima mmoja amefuga ng'ombe ya maziwa hapa amewaekea pia hawa ng'ombe wake maji ya kukunywa, pia amewaekea mahali pa kulala vizuri.

kuna ng'ombe hapa kwa ranch ya mtu. Huyu ng'ombe ametunzwa kwa hali ya juu sanaa awa watu huleta vitu mbalimbali kama biashara ya maziwa kutoka kwa ng'ombe pia nyama watu wa kula nyama ya ng'ombe huyu mkulima anapata pasa nyingi sana kutoka kwa hii ranch yake ya ng'ombe.

Hapa naona watu wawili, mmoja ni mnunuzi wa maziwa, mwengine ni muuzaji wa maziwa. Huyu muuzaji wa maziwa naona akimwaga maziwa ndani ya mitungi zenye huyu muuzaji, mnunuaji amebeba kwa pikipiki yake. Maziwa huleta mapato sana kwa huyu mzee.

Hapa naona mkulima mmoja na ng'ombe. Ni kama huyu mkulima amefuga huyu ng'ombe ambaye anampea mapato sana. Na kwa sasa naona kama anataka kuosha ng'ombe yake.